Tarakilishi mbili nyeusi zimeekwa juu ya meza nyeupe, pamoja na vitabu vya masomo tofauti, vilivyo pangwa moja juu ya nyingine, na vingine kutandazwa mezani.